Mgonjwa wa meno amewatembelea daktari hospitalini ili aweze kukaguliwa meno ajue ni tatizo gani ambalo linapatikakana pale. Huweza kuwa pengine alikua na kidonda kwenye mdomo au hata shimo kwenye meno.

Nyumba imeporomoka, bidhaa zimeharibika, mali nyingi zimeweza kuharibika pia na unapata kuwa yawezakuwa yamesababisha maafa ya watu ambao pengine walikua wanaishi humu ndani au wenye walikua wanatembea kando mlipuko huu ulipotokea.

Madawa yameweza kuwekwa kwenye chupa na ukiyatazama vizuri, yanatibu ugonjwa moja, ila yametengenezwa kutoka kwa bidhaa tofauti tofauti. Mfano, kuna dawa iliyowekwa kwenye chupa ambayo imeandikwa Mega Food na imetengenezwa kutokana na karoti na mboga.

Mama amejifungua hospitalini na mtoto ni kama hali yake ya afya sio nzuri, maanake amewekwa kwenye mashine na mamake anajaribu kumbadilishia nguo ili aweze kuzidi kuhisi joto kwenye mashine aliyowekewa.

Mama amemleta mototo hospitalini ili aweze kudungiwa sindano inayoweza kumtibu magonjwa aliyonayo mwilini. Yawezakua pia amemleta ili aweze kupata chanjo ya magonjwa yanayoweza kumpata.

Mezani madawa yamewekwa kwenye chupa na sindano pia imewekwa kando yao. Inatumika kudungia wagonjwa ili waweze kutibu magonjwa yao au ata kuzuia magonjwa.

Kifaa kinachotumika kunawia mikono ,kimewekwa sehemu iliyo juu na chini yake ikawekwa kitu ambacho kitaweza kuokota maji ambayo yanamwagika pale mtu akinawa mikono ili asiweze kuchafua mazingira yale.

Mama ameketi chini huku amebeba mtoto. Kuna mwanaume mmoja ambaye amevalia mavazi ya kuonyesha kuwa, yeye ni mhudumu wa afya. Anatia dawa kwenye mdomo wa mtoto, hivyo maana anampa chanjo, ndiposa aweze kuzuia magonjwa yanayoweza kumpata.

Hospitalini, watu wamelazwa. Mmoja ana kidonda mguuni maanake unavunja damu. Yaweza kuwa aliumia kutokana na ajali au alipigwa na risasi na mmoja wa afisa wa polisi. Pale ndani pia tuna wagonjwa wengine ambao wanaugua magonjwa mbalimbali na wanangonjea matibabu.

Daktari amevalia koti lake jeupe juu ya nguo zake na usoni amejifunika na maski inayomfunika mapua na mdomo, mkononi ameshika sindano anayoitumia kudungia dawa mwilini mwa mgonjwa ambaye ameweza kumtembelea siku hii.

Hospitalini, mgonjwa mwenye shida ya meno amemtembelea daktari, ambaye ana ujuzi ya kutibu magonjwa ya meno. Anajaribu kuangalia mdomo wa mgonjwa, ili aweze kutambua tatizo ni lipi na kama ni jino la kung'olewa, liweze kung'olewa na kama ni la kupewa tu dawa, aweze kupewa dawa ili aweze kuishi maisha mazuri, yasiyo na tatizo ya meno.

Kwenye zahanati au hospitalini, tuna mgonjwa na mhudumu wa afya. Mhudumu wa afya anajaribu kumdunga sindano yule mgonjwa ili pengine kumpa chanjo au kumtibu dhidi ya ugonjwa alio nao.

Kifaa kinachotumika ili kuhifadhi madawa, kinatuonyesha kuwa mle ndani kuna sehemu mbalimbali ya kuweka dawa na jinsi dawa zinavyopangwa ili madawa haya yaziweze kuharibika kabla hayajajafikia mtu ambaye anafaa kutibiwa nayo.

Dawa ya kuongeza vitamini kwenye mwili imewekwa pale mezani. Kando yake dawa yenyewe imewekwa kwenye chupa kuonyesha jinsi inavyokaa. Dawa kama hizi hutumika ili kuongeza vitamini kwenye mwili ndiposa watu waweze kuishi maisha yaliyo na afya nzuri.

Mama amemleta mwanawe hosipitali ili kupokea chanjo ambazo anapaswa kupewa, kama vile chànjo ya malaria, au hata chanjo wa ugojwa wa kufua kikuu pia tuna machanjo mengine ambayo yanasaidia mtoto ili asiweze kupatwa na magonjwa.

Majumba yanachomeka, moto umewaka tena mkali sana, waweza pata kuwa moto huu ulianzishwa na nyaya ya stima au hata mlipuko wa gesi kwenye nyumba na utapata mali yamechomeka watu pia pengine wamepoteza maisha yao kwenye janga kama hili.

Mama ametembelea kituo cha afya, huku akiwa amevalia mask usoni. Kichwani amejifunga na kitambaa. Huku kwenye hospitali tuna muuguzi, ambaye anamdunga sindano mama huyu. Unaweza pata kuwa pengine ameenda kupata chanjo au alikuwa mgonjwa sasa anatibiwa.

Watoto wawili wananawa mikono wakitumia maji yanayotoka kwenye ndoo fulani lililowekewa mfereji kisha wataingia kwenye sehemu hii. Jengo ambalo limejengwa ni kama ni kituo cha afya fulani.

Chupa lipo juu ya meza, nje yake imebandikwa karatasi inayoonyesha kuwa ndani yake mna dawa ambayo inatumika kuchanja watu ili wasipate virusi vya magonjwa ambavyo vimeandikwa pale. Kando ya chupa hiyo kuna shindano ambayo itatumika ili kudungia dawa kwenye miili ya watu.

Kibanda ambacho kimetengenezwa na mabati. Kuna vitu ambavyo vinauzwa pale kama nyanya na vingine ni kama mayai. Nje ya duka hilo tuna kiti cha plastiki, watoto wako hapo pia na wamama. Mmoja kati yao ananawa mikono huku akiyasugua kwa sabuni.

Ndani ya gari ambalo linajulikana kama ambulensi, mna vitu mbalimbali kama vile machela, madawa na kadhalika ambazo zinatumika kutoa huduma ya kwanza kwa waathiriwa ambao wamepatwa na mashida mbalimbali kama vile ajali.

Dawa zimewekwa ndani ya chupa. Hapo kando zingine pia zimewekwa juu ya meza. Dawa zenyewe ni za rangi nyeupe na unapata kuwa dawa ni za kuongeza vitamini kwenye mwili.

Hospitalini mgonjwa amemtembelea daktari wa meno, daktari wa meno amevalia glavu mikononi na pia amebeba tochi linalotumika kumulikia mdomo wa mgonjwa usoni amevalia masiki ili kuzuia harufu mbaya isiweze kumingia puani.

Dawa ambalo linatumika kuongeza damu kwa mwili limewekwa kwenye chupa na pia chupa hilo limebandikwa karatasi ambalo linaonyesha kuwa dawa hii ni nzuri kwa kuwa haisababishi mtu kuwa na ugumu kuenda haja. Dawa hii pia haisumbui tumbo na pia inaongeza nguvu mwilini.

Nyungu imetumika kuhifadhi vitu kama chupa, ambavyo pengine vimewekwa kuhifadhi vitu kama madawa, majani au hata sukari. Unapata watu wanatumia vitu hivi, kwa lengo tofauti tofauti kulingana na mila yao.